Hili ni barua ambalo linaonyesha kuwa hauna hatia au hujafanya kosa lolote lina kumtulisha kuwa uko na haki ya kuishi na hauna kosa lolote katika nchi la Kenya. Yeye ni Evans Kipchirchir linaandibisha kuwa lazima uwe naye ndio waone wewe sio mtu hujafanya kosa kwani wewe ni mtu uko na nafsi aka haki ya kuishi.

Watu hawa wako kwenye foleni. Wako kwa laini huku wakingoja kuhudumiwa. Huku juu kuna televisheni mbili ambazo zimezimwa haziongei. Kuna mzee ameshika karatasi kwa mkono huku wengine wako wanamfuata kwa laini wakiongojea wahudumiwe.

ambayo amesimama mwanaume katika kushoto ni rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto na kwa kulia ni jaji mkuu Martha Martha Koome huku akimpea rais rais kitabu cha ofisi ili kuhakikisha kuwa rais atayafuata maneno ya kortini na kufanya kazi yake vile inavyofaa.

Anaye simama mbele ya mkutano ni rais wa jamuhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Ako kwa kusalimiana na wamama hawa huku wamama hawa wakicheka. Naya Ruto ako amevalia nguo trouser ya nyeusi na kofia yake.

Hili ni kadi ambalo linaonyesha sheria na mkazi wa Jamhuri ya Kenya. Hili linaonyesha kuwa lazima kila mtu awe nayo ambaye umefika miaka wa ishirini na nane na kupita juu. Lazima uwe nayo ndio itathibitisha kuwa wewe ni mwenyeji au wewe unayeishi Kenya una haki ya kuishi na una haki ya kufanya chochote unachotaka. Naye huyu anaonyesha kuwa yeye ni mwenyeji wa Kenya na mkazi wa Kenya.

Hawa wawili ambao wameketii ni wanaume ambao wamevaa suti na wako na suti ya nyeusi. Naye kando yake ni mwanamke ambaye anashikilia huyu mwingine aweze kuandika ama kuweka saini kwenye karatasi. Kando ya mwingine ni mwanamke. Mwanamke ambaye anamsaidia mwingine kushika kalamu ili kuweka saini na kumfunza jinsi ya kudhibitisha haya mambo ambayo yanaandika.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu ambalo wanacheza katika uwanja ,Kwa kuwa wale ambao wameketi pale juu ni mashabiki ambao wanashabikia timu yao hili wapate ushindi ,hao wanacheza hili wapate ushindi badae wakuwe wabingwa wapate hela Fulani kutoka Kwa mtu fulani

Hawa ni watu ambao ni Wakenya ambao wanashabikia timu fulani katika nchi la Kenya. Hawa mashabiki wameweza kuvaa jezi au nguo ambayo ameweza kuandikwa Kenya. Hawa ni watu wametokea mahali. Hao wanangojea mpira au kitu yeyote kifanyike au kukimbia mchezo ni yoyote ile ambayo ulitendeka. Hao wanashabikia Kenya na kujiunga na Kenya.

Mwenye ameketi ni mama ambaye amevalia nguo ya nyeusi, akiwa ameshika na kumfunza mwanaume ambaye amesimama huko pia amevalia nguo ya nyeusi, hao wanajifunza jinsi ya kufanya kitu au kitu chochote, huku kunao picha ambayo linaonekana, kando yake kuna mama amesimama akiangalia hawa wakifanya haya kazi.

Huyu ambaye amesimama katikati ni Jaji Mkuu Martha Koome akiwa ameshika Biblia katika mkono wake wa kulia huku akithibitisha kuwa kazi ambayo atafanya ni ya uhakika na ni ya ukweli. Kando yake ni mwanamke na mwanamume ambao wamesimama huku wakithibitisha kuwa maneno ambayo Jaji Mkuu atayasema ni ya haki na ameyasema kwa kikatiba.